Nguzo ya umeme iliyosheheni taa ya umeme ya nyaya nyingi. Juu ya nguzo hiyo kuna kibadilisha umeme kikubwa cha rangi ya kijivu. Moja kimefungwa kwa mbao. Nyaya nyingi za umeme baadhi zikiwa zimetengenezwa kwa njia isiyo salama. Zimeunganishwa kwenye kibadilishi hicho ikishuka chini kwenye nguzo.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa juu, wafanyikazi wawili waonekana wakiwa kenye jukwaa la kuinua wakifanya matengenezo au jozi kwenye nyaya za umeme. Msimamo huu wa chini unaonyesha urefu na hatari ya kazi hiyo.

Transformer ya umeme iliyowekwa kwenye nguzo mbili za mbao. Transformer hiyo ina rangi nyeusi. Kwenye nguzo hizo kuna nyaya nyingi za umeme. Nguzo zote mbili zina ishara ya onyo yenye neno danger hatari, ikiashiria hatari ya umeme.

Mtambo wa kuzalisha umeme wa joto ardhi. Majengo makubwa yanatoa mvuke mwingi ishara ya uzalishaji unaoendelea. Nyuma kuna mandhari ya milima na jua linachomoza au kutua likiangazia eneo lote. Nyaya za umeme zinaonekana zikipita eneo hilo zikiunganisha mtambo na gridi ya taifa.

Angani inaonyesha kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme wa joto-ardhi. Minara mingi inatoa moshi mweupe mvuke ikiashiria uzalishaji wa nishati, miundo mingi ya majengo, mabomba na mifereji yanaonekana. Eneo hilo pia lina mitambo ya umeme na maeneo ya wazi ya kuonyesha mradi mkubwa umeme na nishati.

Kituo cha kupoza umeme kikubwa chenye miundo mbali mbali chuma na vifaa vya umeme transformer na switch nyingi zinazoelekeza na kusambaza umeme upande wa kushoto mnara mrefu wa umeme unasimama ukiashiria usafirishaji wa umeme kwa masafa marefu.

Eneo kubwana paneli za jua za udogo kwa safu ndefu zinazoonekana kuenea adi upeo wa macho kwa safu ya macho, kuna njia za udongo zinazopita katikati ya paneli kwa umbali kuna eneo kubwa la miti la ashiria zilizaa uzalishaji safi na mbadala.

Kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa umeme wa joto ardhi kikiwa kimewekwa katikati ya mandhari ya mlima na mimea. Majengo makubwa ya kiwanda yanatoa moshi au mvuke mweupe angani, kuonyesha operesheni inayoendelea. Kuna miundo minne ya mabomba na barabara zinazoelekea kwenye kiwanda.

Nguzo kubwa ya umeme wa juu inayotumika kusafirisha umeme. Nguzo hii ina rangi ya kijivu na sehemu yake ya juu ina rangi nyekundu. Inaonekana imetengenezwa kwa chuma na ina waya nyingi zilizoshikilia. Nguzo imesimama wima chini ya anga la buluu yenye mawingu meupe iliyotawanyika. Hali ya anga inaonekana kuwa safi na yenye mwangaza.

Kiwanda cha kuzalisha umuhimu wa joto ardhi kinaomirefu inatoa moshi mweupe. Kuna mabomba mengi ya chuma. Mwanaume amevaa kofia ngumu na vesi ya kisalama akitembea kuelekea kiwandani. Anga ina mawingu, hii inaashiria uzalishaji wa badala katika mazingira ya viwanda.

Nguzo kubwa ya umeme wa juu inayotumikakusafirisha umeme ikiwa imesimama kwenye kilima chenye nyasi za kijani kibichi na vichaka vichache. Anga ni buluu safi na mawingu meupe yaliotawanyika. Kwa mbali, nguzo zingine za umeme zinaonekana zikionyesha mkondo mkubwa wa usambazaji wa umeme. Hali ya hewa inaonekana nzuri na mwanga wa jua ukichangia uzuri wa mandhari.

Kiwanda kikubwa au kituo cha manishati chenye majengo makubwa na mabomba mengi. Upande wa kushoto kuna jengo lenye mabati na bomba pana. Katikati kuna mtandao tatu wa mabomba au miundo ya chuma inayounganisha sehemu mbalimbali. Upande wa kulia kuna jengo jingine lenye sehemu ya juu ya kijani na tingatinga limeonekana nyuma. Hii ina ashiria shughuli kubwa za viwanda.

...nguzo ya umeme kutoka viwanda vya umeme wakifanya matengenezo au uunganishaji wa nyaya za umeme kutoka kwenye nguzo. Wafanyikazi wawili wanaonekana wamepanda nguzo kwa kutumia ngazi huku nyaya nyingi zikionekana zikining'inia kutoka kwa nguzo. Chini kuna watu wengine wakisimama. Nyuma yao kuna barabara yenye magari na majengo marefu.

Chui aliyendani ya eneo iliyo na uzio ya waya. Chui huyu ana madoa meusi na machungu na macho yake nyeupe na buluu yenye yanamtazama mtazamaji kupitia waya. Anaonekana kuwa katika hali ya utulivu, amekaa chini karibu na uzio, uzio wa chuma unaonekana umefungwa vizuri unagawanya picha katikati kuonyesha kwamba mnyama huyo ako ndani ya eneo iliyotengwa.

Eneo kubwa la jaa zililojaa taka za plastiki za aina mbalimbali. Kuna milima ya mifuko ya plastiki, chupa na uchafu mwingine wa plastiki uliorundikana chini ya anga ya mawingu. Katika mandhari ya nyuma kuna miti michache, na jengo kubwa labda la kiwanda.

Eneo la ujenzi ambapo mtaro mpana na mrefu unachimbwa. Ukuta wa kuzuia udongo umetengenezwa upande wa kulia na muundo wa saruji umewekwa ndani ya mtaro wenye maji machafu. Kifaa cha kuchimba na wafanyikazi wanaonekana mbali wakifanya kazi.

Paa ndume anayesimama kwa fahari katika nyeso ndefu. Pembeni mwake kuna paa mwingine mdogo kiasi. Nyuma yao kuna gari la watalii likiwa na watu wawili ndani wanaotazama wanyama hao. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya wazi ya hifadhi ya wanyama ikiwa na miti na vilima mbali.

Kifaru akisongeza kwenye sanduku la mbao la kusafirishwa, akifuatiliwa kwa makini na kundi la walinzi wa wanyamapori na wataalamu. Kifaru huyo amefunikwa macho yake kwa kitambaa cha blue . Kazi hii inaonekana kuwa ya kusafirisha kifaru huyo kutoka eneo moja hadi jingine kwa ajili ya usalama au hifadhi yake.

Mtu akitembea kwenye maji machafu huku amebeba gunia kubwa labda la makaa au takataka mgongoni mwake. Amevalia shati jekundu ndani ya koti jeusi na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna majengo yaliyojengwa na mbao zilizochakaa na ardhi imejaa taka.

Kifaru watatu katika mazingira ya wazi yenye nyasi ndefu za kijani. Kifaru mmoja mkubwa yuko mbele kushoto akiangalia mbele huku vifaru wengine wawili wakiwa nyuma yake. Mandhari ya nyuma yanaonyesha bonde kubwa ya daraja refu ya reli.

Kundi la watoto wadogo wakiwa wameketi chini wakila. Kila mtoto ana sahani iliyojaa mlo. Unaonekana kuwa mchanganyiko wa nafaka na mchuuzi. Wamevalia nguo za kawaida na wengine wameegemea ukuta wa buluu na kahawia. Hii inaonyesha wakati wa mlo wa pamoja labda katika shule au katika kituo cha watoto yatima ikisisitiza ukulaji wa chakula kwa watoto.

Kundi la vijana wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika nje katika eneo wazi enye udongo baadhi yao wamevaa glovu nyeupe na nguo za kawaida kuonyesha kuwa wanashiriki katika shughuli ya kijamii au usafi. Mbele yao kuna troli enye vitu ndani, nyuma yao kuna jengo ndogo, lenye bango lenye maneno, office of the president .

Sima juu ya mti. Uwezekano mkubwa mti wa fenesi wenye majani mengi ya kijani kibichi na matunda makubwa ya mviringo yenye rangi ya kijani jani yaliyoning'inia kwenye matawi. Mwanga mkono wa juu unapenya kupitia majani kutoka upande wa juu kulia. Ukiangazia kijani kibichi cha majani. Hii inaonyesha ukuaji wa asili wengi wa matunda.

Ndege wanne aina ya Black Headed Ebis wenye rangi nyeupe na nyeusi ukiwa na midomo mirefu iliyopinda. Upo kando ya maji yenye matope na nyasi ndefu za kijani kibichi. Mazingira yanaashiria eneo la asili kama ziwa au mto. Ndege hawa wanaonekana wakichunguza au wakila.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za kilimo. Sehemu kubwa ya soko imejaa viazi vilivyopangwa kwa rundo na kwenye ndoo ikionyesha wingi wa mazao. Kando yake kuna mirundo ya vitunguu vyekundu na ndoo zilizojaa nyanya nyekundu. Mandhari nyuma kuna mwanamume mmoja amesimama karibu na mirundo ya viazi vikuu. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi, ikionyesha biashara ya mazao ya shambani.

Kifaru mkubwa mwenye rangi ya kahawia nyekundu akitembea kwenye eneo lenye miti na mimea mingi. Kifaru huyu ana pembe moja inayoonekana wazi mbele ya pua yake. Amezungukwa na majani mabichi na miti mirefu ikionesha mazingira yanayofanana na msitu au hifadhi ya wanyama pori.

Eneo iliyoathiriwa vibaya na mafuriko makubwa, ikionekana kuwa makazi yasiyo rasmi. Sehemu kubwa inafunikwa kwa maji mengi ya kahawia yenye matope. Kando ya maji, kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati zikionyesha uharibifu au zikiwa zimezama kidogo. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye maji au kisima karibu na nyumba zilizoharibika.

Twiga kadhaa wikiwa karibu na watazamaji, labda katika kituo cha twiga jijini Nairobi. Twiga wawili wanaonekana wakibusiana au wakiingiliana kwa shingo zao ndefu. Twiga mwingine anaonekana sehemu ya chini kulia. Eneo hilo lina udongo mwekundu na mimea michache na kuna miti mirefu nyuma yao.

Nyati watatu wa Afrika wakiwa karibu na maji au eneo lenye tope. Nyati wa mbele amesimama akitazama moja kwa moja kwenye kamera akionyesha pembe zake fupi na masikio mapana. Nyati mwingine yuko nyuma akionekana akichunga au kunywa maji. Nyati huyu ni mweusi na mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na nyasi zilizokauka au vichaka.

Msafara mrefu wa magari safari mingi yakiwa yametengezwa kwa ususi kwa ajili ya kutanzama wanyama pori ikipita kwenye barabara ya vumbi iliowaza. Anga ni bluu na wazi .Na madhari ina mimea michache vichaka na miti ya miiba kuonyesha eneo kavu au la Savana.

Kundi la watoto wa tembo likionyeshwa chupa na wahudumu katika kituo cha kulea tembo labda David Sheldrick Wildlife Trust jijini Nairobi. Mwangalizi mmoja akiwa amevalia koti la kijani kibichi na buti amesimama akimlisha tembo mchanga kwa chupa kubwa.

Jengo la kifahari au lenye paa na vigai na miundo ya mbao, lilioko kando ya ziwa au bwawa kubwa. Mbele ya jengo kuna eneo ya bustani lenye miti na mimea. Daraja dogo lenye ni la mbao linaonekana likivuka maji, uzuri unaonyesha tafkari ya jengo na anga ilio rangi ya kijani kibichi. Madhari nyuma ina miti mirefu na milima ikionyesha mazingira asili ya utulivu.

Maporomoko ya maji yakimwagika kutoka kwenye miamba yakizungukwa na mimea ya kijani kibichi na mizizi mirefu ya miti iliyoning'inia. Bomba la maji la kijani linaonekana juu kushoto likionyesha labda kuna mfumo wa maji unaopitia eneo hilo. Mandhari inaonyesha eneo la asili lenye unyevunyevu labda msituni au bustani kubwa iliyo na viwanja vya maji.

Waigizaji watano wakiwa wamevaa nguo nyekundu na nyeupe wakifanya sarakasi au onyesho la akrobati kwenye jukwa la mbao. Jukwa lina umbo la duara likizungukwa na viti vingi vya watazamajia ambavyo baadhi zimejazwa. Nyuma kuna jengo la muundo wa mviringo, labda ukumbi wa sanaa au ukumbi wa michezo na milango na madirisha amabyo yanaonekana.

Eneo la uharibifu mkubwa labda baada ya jengo kuporomoka au kubomolewa. Watu kadhaa wanaonekana wakihangaika kati kati ya kifusi cha mbao. Mabati yaliyopinda na vifaa vingine vye ujenzi .Baadhi yao wanabeba mabati mzito begani ikionyesha juhudi ya kuondoa vifusi.

Mfalme Charles III wa uingereza wakitembea njiani katikati ya msitu mnene, akiwa ameandamana na watu wawili. Mfalme amevaa suti ya kijivu, na tai nyekundu huku mwanamume mwingine akionekana kuvalia suti ya bluu na suruali ya kaki. Mwanamke aliyeupande wa kulia amevaa nguo zenye michoro ya kiafrika. Wote wanaonekana wakiongea huku wakifurahia mazingira ya asili. Hii ina ashiria ziara ya muhimu ya mfalme Charles nchini Kenya.

Mzima ama tumbili wa kijani, akiwa ameketi kwenye nyasi. Tumbili huyu mzima anambebea na kumkumbatia tumbili mdogo, kuonyesha uhusiano wa karibu labda mama na mtoto wake. Wote wawili wana manyoya ya rangi ya kijivu, hudhurungi na nyuso nyeusi. Mandhari ya nyuma, ina nyasi ya kijani kibichi, ni kuonyesha wanyama hawa wako katika mazingira yao ya asili.

Mto wenye maji ya kaawia yenye matope, labda kutokana na mafuriko au mvua kubwa. Kingo za mto zimejaa taka na uchafu. Nyumba zilizojengwa kwa ubora duni zaonekana kando ya mto, maji inayoonekana kuwa chafu naya hatari ikionyesha changamoto za mazingira.

Makazi yaliyo jengwa kwa karibu sana lililo jaa nyumba zenye paa za mabati zikionekana kama makazi duni au mto wa mabanda kuna mkondo mdogo wa maji unaopita katikati ya nyumba hizo. Kuna njia za udongo zinazo jengeka kwa umbali na watu wachache wanaonekana wakitembea hili linaonyesha msongamano wa watu wenye mbinu isiyo rasmi.

Twiga akionyesha kichwa chake karibu na watu wawili, mwanamume na mwanawake walio katika jukwaa la mbao. Twiga anaonekana akichunguza au kumpa chakula. Wanadamu wanatazama twiga na mwanamke akionyesha tabasamu. Linaonyesha tukio la watalii katika uhifadhi.

Kuna vifaru wawili wanaonekana wakiwa wanakula nyasi au kutembea kwenye mandhari ya wazi, labda katika hifadhi ya kitaifa la Nairobi. Mmea wa anga la juu inaonekana vizuri na mawingu. Jambo la kushangaza ni jinsi skyline ya jiji la Nairobi ikiwa na majengo marefu, haiwezi onekana wazi nyuma ya vifaru hao. Ikisisitiza ukaribu wa uhifadhi na maisha mjini.

Jengo la saruji labda tanki la maji au sehemu ya mfumo wa maji taka likiwa katika ujenzi au limemalizika kujengea limezungukwa na ardhi yenye udongo na nyasi. Barabara ndogo yenye vigae inaonekana kushoto. Nyuma kuna miundombinu mingine kama vile nguzo za umeme na majengo ya mbali. Anga ina mawingu ikionyesha labda ni asubuhi au jioni.

Kifaru mdogo mweusi akiwa amesimama kwenye eneo lenye nyasi kavu na kifaa kidogo cha kuashiria kilikuwa kimebandikwa mgongoni mwake. Kwa nyuma mlinzi wa wanyama pori amevaa sare za kijeshi, akishika blanketi la rangi nyingi huku akitembea karibu na kifaa. Mazingira yanaonekana kuwa savana ikionyesha juhudi za hifadhi za wanyamapori.

Msongamano wa magari. Gari la rangi ya manjano linaonekana kama Tote ya zamani na tofautishwa na magari mengine meupe na meusi. Barabara inaonekana kuwa na laini nyingi, huku magari yakielekea pande tofauti. Nyuma ya barabara kuna miti mingi, ikionyesha mazingira ya nje ya jiji au barabara kuu.

Barabara kubwa ndani ya magari mengi ikiwemo malori na mabasi ya abiria yenye rangi ya angavu na michoro ya kuvutia, watu wanaonekana wakitembea kwenye njia ya kando ya barabara, na taa kubwa za barabarani na bango wenye kutangaza za biashara na mnara wa maji.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji, gari la abiria, la rangi ya blue limeegeshwa upande wa kushoto, huku jingine, la rangi nyekundu, likiwa upande wa kulia. Mwanaume mmoja aliyevalia koti la rangi ya zambarau, analenga, upande wa kushoto.

Basi la abiria la Kenya linalojulikana kama matatu lililojaa sana na limepambwa kwa michoro ya rangi mbalimbali. Sehemu ya nyuma ya basi ina picha kubwa ya mwanamke aliyepambwa. Namba ya usajili wa basi inaonekana wazi KDM 340 K. Watu wanatembea karibu na basi hilo.

Msongamano wa magari katika barabara yenye majengo ya gorofa pembeni. Magari kama vile malori na magari madogo yamejipanga kwa foleni. Kwenye ukingo wa barabara kuna njia ya waenda kwa miguu, na mbali kuna majengo mengi ya kibiashara au makaazi.

Mandhari ya mtaani, katika eneo la mjini. Kuna basi la abiria maarufu kama matatu yenye rangi ya kijani kibichi yaliyo pambwa kwa michoro ya rangi, likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Karibu na basi kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke wakiongea.

Basi la Citi Hoppa likiwa limesimama barabarani labda likipakia au kushusha abiria. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na basi hilo wengine wakiingia au wakisubiri. Basi lina rangi ya kijani na nyeupe. Nyuma ya basi kuna majengo ya jiji na miti ikionyesha mazingira ya mjini.

Barabara kuu pana, inayofanana na barabara ya Thika Superhighway General, barabara hii ina mistari mingi ya magari na alama kubwa ya kijani inaelekeza maeneo mbalimbali. Gari kubwa jeupe la mizigo, linaonekana upande wa kushoto, huku magari mengine yakipita. Wanaume wawili wamesimama kando ya barabara, pengine wakisubiri usafiri.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika kituo cha matatu. Kuna matatu mawili, moja la rangi ya zambarau na jingine la rangi ya majano. Watu kadhaa wanasubiri au wanashawishi abiria akiwemo makanga anayeshikilia bango lenye namba ya njia, na jina la eneo kama CONGO.Jambo la kawaida jijini Nairobi.

Matatu ya Kenya. Gari la usafiri wa umma iliyopambwa kwa rangi za kuvutia za bluu, chungwa na nyeupe. Mwanaume amevalia suti ya bluu na amefanana na kondakta amesimama kwenye mlango wazi akisubiri abiria. Matatu hiyo imesimama barabarani katikati ya mji.

Eneo la maegesho ya mabasi katikati ya jiji. Mabasi matatu yameegeshwa kando ya barabara yenye rangi ya buluu jingine rangi ya kijani na buluu, la mwisho rangi ya machungwa na buluu. Kuna watu wanatembea kwenye barabara.

Eneo la barabara lenye gari kubwa la abiria rangi ya buluu. Jina Marcos limeandikwa kwa herufi kubwa upande wake. Pembeni yake, kuna gari dogo aina ya matatu. Na pia kuna mti wa taa unaotumiwa na serikali.

Basi la abiria pengine la City Shuttle lililopakwa rangi ya blue na kijani kibichi. Watu kadhaa wakiwemo kondakta anayeshika bango anaonekana akisimama karibu na basi labda wakisubiri abiria au kuwaingiza. Pikipiki ya rangi ya zambarau kimepaki mbele ya basi.

Makutano ya barabara huku Nairobi. Aina ya magari na mabasi yaliyo simama. Barabara inaonekana kuwa na unyevu unyevu labda kutokana na mvuana na mabasi kadhaa yakiwemo basi jekundu yenye maandishi holy sanctuary na nicco . Alama za barabarani zinaonyesha kivuko cha watembea kwa miguu na taa za trafiki zinaonekana. Mimea na miti pia inaonekana kando ya barabara.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi pengine jijini Nairobi. Katikati kuna matatu la rangi ya kijani kibichi na mapambo yenye rangi mbalimbali . Watu wawili wamevalia shati za zambarau. Wamesimama karibu na matatu, mmoja akishikilia bango lenye nambari ishirini na taarifa nyinginezo. Watu wengine wanatembea kwenye barabara na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Mabasi mawili ya Metro Frans hii rangi ya kijivu na blue yakiwa yameengeshwa barabarani jijini Nairobi. Mwanamke aliiyevaa koti ya majani apo katikati yao. Mabasi yanaonekana safi na yametuzwa yakiashiria uduma wa usafiri wa uma uliopangwa katika eneo lenye miti na mjengo marefu.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya usafiri wa umma hasa mabasi na matatu ikiwa imepaki pembeni. Watu wanatembea katikati ya barabara huku mjengo marefu ya jiji yakionekana pande zote mbili. Kuna matatu ya rangi ya chungwa upande wa kushoto na lori jingine la rangi ya chungwa upande wa kulia.

Eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma likiwa maegesho ya basi maarufu kama matatu jijini Nairobi. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kusubiri usafiri. Mabasi yamepanga foleni mengine yakiwa na namba za jina kama arobaini na sita zikionyesha. Eneo linaonekana kuwa kituo cha mabasi au sehemu maarufu ya kupanda magari ya abiria huku majengo marefu yakionekana nyuma.

Barabara kuu yenye trafiki kubwa ya magari, kimo mabasi na malori na watu wengi. Upande wa kushoto kuna vibanda vya biashara na majengo ya ghorofa kwa umbali. Unaashiria shughuli nyingi za mjini, uhai wa biashara na changamoto za usafiri katika jiji la Nairobi.

Wa kike wakiwa wamevalia sare ya rangi ya samawati na nyeupe wamesimama kwenye kundi na mmoja wao anaonekana akishika kitabu. Nyuma yao kuna magari mawili yaliyoegeshwa yakisubiri abiria.

Ni eneo lenye shughuli nyingi. Labda ni kituo cha mabasi ya umma, baada ya mvua. Mbele kuna matatu nyeupe yenye mistari ya manjano na bango kubwa juu yake. Nyuma kuna matatu nyingine na watu kadhaa wamesimama. Bango kubwa la matangazo linaonekana juu. Huku majengo na nyaya za umeme zikionekana hii inaonyesha mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwa matatu mbili zimesimama. Matatu ya mbele ina rangi angavu na michoro. Matatu nyingine yenye maandishi LA Transport Ltd ina ishara juu yake ikionyeshana njia kama Royal Park na Quincy Hall. Watu kadhaa wamesimama karibu na matatu, wengine wakiwa wamevalia jaketi zenye rangi angavu.

Kundi la watu wamesonga karibu na basi ndogo la abiria maarafu kama matatu katika jijini enye shughuli nyingi. Wengine wanasubiri kupanda basi huku wengine wakiwa wamesimama nje, baadhi ya watu wameshika mabango ingawa mahandishi hafuniki wazi. Jengo la juu inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya mjini.

Kituo cha mabasi kilichojaa shughuli nyingi jijini. Magari meupe aina ya matatu au vans , baadhi yakiwa na mabango yenye maneno kama Nakuru City Direct na Karatina Nyeri Direct yaliyopaki. Watu wengi wamesimama karibu na magari haya wakionekana kusubiri usafiri au wakifanya biashara.

Shughuli nyingi katika kituo cha magari ya abiria pengine jijini Nairobi. Kuna magari mengi aina ya matatu au vans nyeupe. Baadhi zikiwa na mabango zinazoashiria njia kama 450 Kuenda sacco na Kurisiti direct na Kuenda sacco Karatina direct .

Mandhari ya jiji lililo na shughuli nyingi. Barabara imejaa magari hasa mabasi ya abiria yaliyosimama. Watu wengi wanaonekana wakipanda au kushuka mabasi na kutembea kando ya barabara. Kwa umbali, majengo mengi na biashara ndogo ndogo zinaonekana. Unaashiria uhai wa kituo cha usafiri mjini.

Basi la umma KBS lenye rangi ya buluu na zambarau likiwa limeegeshwa barabarani likipokea na likifikisha abiria. Namba 045 linaonekana mbele ya basi na pia kuna baadhi ya namba za bei zikiashiria shilingi hamsini kwa nauli. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara wanaotembea kwa miguu wengine wakipita kando ya basi. Mitindo ya nguo na mandhari ya jiji inaonyesha kuwa ni jiji la Nairobi.

Matatu ya Kenya iliyopambwa kwa rangi na michoro mingi ya kuvutia. Mlango wake umefungwa ukiwa na bango lenye orodha ya njia kama kiambu na kasarani .Abiria wanaonekana ndani, nyuma yake Kuna matatu nyingine.

Daraja la chini la barabara lenye rangia ya manjano na kuta za zenge likipita juu ya handiki ya giza. Mtu mmoja anaonekana akitembea akitoka kwenye handaki na watu wengine wawili wamesimama karibu na magari upande wa kulia .Gari jeupe linaonekana sehemu ya mbele ya kushoto. Daraja hili linaonekana kuwa sehemu ya miundo mbinu ya barabara.

Upande wa kulia wa gari likitembea darasani huku kioo chake cha pembeni kikiakisi mandhari ya nyuma. Barabara inaonekana kuwa yenye magari machache na ukuta mrefu wa zege unaonekana upande wa kushoto. Majengo marefu yanaonekana mbali yakionyesha mazingira ya mjini. Anga ni jeupe likionyesha kuwa ni mchana.

Mwanamke amevaa vazi la michezo la kijani kibichi na nyeusi, akiwa amesimama mbele ya stendi ya miwani ya jua. Yuko barabarani huku watu wengine na majengo ya jiji yakiwa nyuma. Inaashiria maisha ya kila siku mjini Nairobi, huko biashara ndogo na wapita njia huonekana.

Upande wa basi mkubwa lenye manjano, lililokuwa limeegeshwa kando ya barabara enye watu wengi. Wanaume kadhaa wamesimama karibu na basi wakionekana kusubiri au kuingia. Kuna alama ya barabara yenye nambari arobaini na sita, kuonyesha njia ya basi. Kwa mbali, miti na majengo yanaonekana kuashiria mazingira ya mjini yenye shughuli nyingi.

Eneo lenye shughuli nyingi mitaani, kawaida Nairobi. Katikati kuna matatu ya buluu iliyopambwa kwa urembo, likiwa na bango kubwa la kuonyesha njia kama Ruiru, Kimbo, Juja, Makongeni. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusubiri karibu na gari hilo. Majengo yamepiga pande zote za barabara. Hii inaonyesha eneo la usafiri wa umma lenye pilka pilka nyingi jijini.

Shughuli nyingi barabarani, huenda ni makutano ya barabara lenye trafiki ya magari na wanaotembea kwa miguu. Bango la kivuko cha watembea kwa miguu linaonekana wazi. Magari ikiwemo lori la saruji na basi la abiria yamesimama. Watu kadhaa na pikipiki yanaonekana mbali huku miti na majengo yakichora mandhari ya jiji.

Barabara tulivu yenye lami yenye pande zote zilizopakana na miti na vichaka vya kijani kibichi. Watu watatu wanaonekana wakitembea kando ya barabara wengine wakiwa peke yao na wengine kwenye vikundi vidogo. Kuna alama za barabra zinazoashiria mwelekeo wa magari. Brabara hiyo inaonekana kuwa tulivu na mandhari inaonyesha eneo la makazi barabara inayoelekea mjini.

Barabara yenye shughuli za magari na watu, labda katika mji wa Nairobi. Kuna mabasi mawili, moja la rangi ya njano na lingine la rangi ya blue ikiwa imesimama kando ya barabara. Barabara ina mashimo machache yenye maji yaliyotuama, ikionyesha ubora duni wa barabara. Mtu mmoja amevaa fulana na mistari ya blue na nyeusi na suruali ya jeans , anaonekana akitembea kushoto.

Basi ndogo la abiria au matatu lenye rangi ya buluu na nyeupe ikiwa imesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Kwenye upande wa basi kuna orodha ya maeneo ikionyesha njia ya usafiri. Abiria na watu wengine wanaonekana wakitembea karibu na basi, wengine wakiwa na mikoba. Kwa mbele kuna pikipiki iliyopakiwa. Mandhari nyuma kuna majengo ya mjini na magari mengine.

Matatu zingine za Kenya zikionyesha usafiri wa umma katika jiji la Nairobi. Matatu hii ina rangi ya kijani na manjano ikiwa na mapambo na jina ya vituo mbalimbali kama vile Roda, Kochiv, Githunguri lililoandikwa mbele. Watu wanaonekana wakipaa na kushuka wakiwa wamesimama karibu na gari ikionyesha shughuli nyingi kwenye kituo cha basi.

Gari la usafishaji limepambwa kwa maandishi Get Hooked Texas likiwa limeegeshwa kando ya barabara huko Nairobi. Wanaume kadhaa wamesimama karibu na lori mmoja wao akiongea kwenye simu. Nguzo za kijani kibichi zinaonekana upande wa kulia na baadhi ya nguo na mabango yametundikwa juu yake. Watu wamevalia nguo za kawaida na mmoja ana koti la machungwa la usalama.

Matatu yenye rangi nyingi ikiwa imesimama kando ya barabara yenye majengo ya kibiashara. Matatu imeandikwa prestige na ina mabango yanaonyesha njia kama Voi, Mombasa, Mtwapa na Malindi. Majengo yana mabango ya biashara kama Kwa Juma Powered Tools na Safaricom Smart enterprises . Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na matatu hio.

Basi kubwa la abiria la kijani na nyeusi likiwa limeegeshwa barabarani ,likipokea au kushusha abiria. Basi lina neno perfect . Upande wake pana nyota za kijani. Juu ya basi kuna mizigo iliyofunikwa na tarubai ya kijani. Kwa nyuma, jengo lenye rangi ya machungwa na nyeupe inaonekana pamoja na basi nyingine na watu wakitembea.

Magari ya barabarani, ikiashiria shughuli nyingi ya trafiki katika eneo la mjini. Kuna aina mbalimbali za magari kama vile malori, mabasi, magari madogo na magari ya mizigo. Upande wa kulia ,baadhi ya watu wameonekana wakitembea kando ya barabara, wakisubiri au wakielekea sehemu. Nyuma ya barabara kuna miti, nyumba na majengo mengine ikionyesha kuwa ni eneo lenye makazi au biashara.

Daraja la barabara au handaki iliyopakwa kwa rangi ya manjano na kijivu. Ujumbe Dont Overspeed 'Usizidishe Mwendo' umeandikwa juu ya handaki ukisisitiza umuhimu wa usalama wa barabarani. Nembo ya KenHa zinaonekana pande zote mbili za handaki. Basi ndogo la abiria la buluu na njano hupitia chini ya daraja. Na watu kadhaa wamesimama kando ya barabara.

Sehemu ya juu ya jengo ya kawaida kuna tanki kubwa ya chuma enye rangi ya kijivu, jeusi na ngazi zilizounganishwa kwa ajili ya kupanda, tanki hili lina pambo kubwa la mviringo. Jengo lenyewe limejengwa kwa matofali mekundu. Maandari ya juu unaonekana kuwa na mawingu machache na angaa la buluu.

Lori kubwa la ujenzi na mashine ya kuchimba visima ya rangi ya njano juu yake. Lori lenyewe ni la rangi ya bluu na linaonekana kuwa na nguvu. Kwenye mlango wa lori kuna maandishi inayoonekana kama Kefukoil. Mashine ya kuchimba visima imeundwa kwa chuma kizito cha njano na ina mhimili mrefu.

Mba la maji iliunganishwa kwenye ukuta wa mbao. Mba una rangi ya shaba na mpini wa buluu. Ilimeunganishwa na mabomba meusi na buluu. Inashiria mfumo wa maji wa nje labda kwa bustani au matumizi mwingine.

inaonekana kuuza maji safi na pengine bidhaa za barafu. Dirisha kubwa la mbele lina matangazo mbalimbali ikiwemo purified water refill station na icepops available . Ndani ya duka kuna vifaa vya kujaza maji na chupa za galoni. Nje ya duka nguzo ina mabango yenye matangazo ya bidhaa mbalimbali ikiashiria shughuli za kibiashara.

Sehemu ya ndani ya chumba ama kiwanda kidogo au maabara, chenye mashine na vifaa vya kusafisha maji. Mabomba ya chuma, matenge ya buluu na nyaya. Upande wa kulia kuna bomba lenye michoro ya matone ya maji kuashiria ni mazingira ya uzalishaji au usindikaji wa maji.

Kuna mabomba meusi makubwa iliyotengenezwa kwa plastiki , imewekwa chini karibu na shamba la kijani kibichi, mabomba haya yamepangwa kwa usawa yakionyesha kuwa yameendaliwa kwa ajili ya mbali wa ujenzi au umwagiliaji. Mandhari nyuma ina shamba la kijani kibichi eneo la mpunga ama mazoeyo ingine ya nafaka ikionyesha mazingira ya mashambani.

Eneo la ujenzi lenye trekta kubwa la manjano likichimba udongo mwingi. Daraja la zege ya barabara kuu linapitia juu yake, likiashiria mradi mkubwa wa miundo mbinu. Bango la barabara na majengo mbali yanaonekana.

Mtambo ya zamani iliyochakaa ya viwandani, ikiwa na mabomba makubwa ya chuma iliyojaa kutu na kufunikiwa na ukungu wa kijani. Mabomba haya yanaonekana yakizama ndani ya maji, inayotuama ambayo inaonekana machafu na yenye vitu vinavyojaa juu yake. Kuna valvu nyingi zenye magurudumu ya kuthibiti zikionyesha kuwa mitambo hii hutumika kudhibiti mtiririko wa maji au maji mengi.

Runda la mabomba yenye rangi ya kijivu cheupe iliyopangwa kwa ukubwa tofauti. Mabomba haya yamepangwa juu ya sakafu ya saruji. Baadhi ya mabomba ni makuba, wakati mwengine ni madogo yakionyesha matumizi tofauti. Inaweza kuwa kwenye ghala, duka la vifaa vya ujenzi au tovuti ya ujenzi zikisubiri kutumika kwa miradi ya ujenzi au mifumo ya maji.

Bomba la maji lenye kutu likimwaga maji safi kwa kasi. Maji yanatiririka kwa mfululizo mzuri. Matone yanaonekana wazi yakiruka hewani. Nyuma yake kuna mabomba mengine mawili yakionyesha kuwa huu ni mfumo wa kutoa maji labda katika chemichemi au eneo la humo. ukuta unaoga mkono mabomba uliofunikwa na moss kuashiria umande na unyevunyevu.

Eneo la ujenzi au shamba inayo udogo uliofukuliwa na mfereji wenye maji machafu. Kuna mabomba mawili ya kijani kibichi yanayopitia katikati ya mifereji likiashiria mradi wa miundo miwili kama vile usambazaji wa umeme. Kwa umbali kuna ma jengo lenye guzo za umeme na miti ikiashiria mazingira ya nusu mjini. Kivuli cha mtu kikionekana upande wa kulia kikiongeza uhalisia.

Bomba la chuma likitoa maji safi kutoka ukuta mkubwa wa mawe. Maji haya yanaingia kwenye kidimbwi cha maji yenye tope au yaliyotulia, yakisababisha mawimbi na povu. Bomba hii inaonekana kama mfumo wa kutoa maji, labda kutoka kwa chanzo kilichoonekana.